MWanamke anaonekana akipimwa joto la mwili kwa kutumia kipima joto kisichogusa. Anasimama mbele ya mtu anayempima ambaye amevaa barakoa, miwani na glovu. Inaonekana kama hatua za afya zinazochukuliwa labda kwa sababu ya janga ambapo watu wanapimwa kabla ya kuingia eneo flani.

Mgonjwa amelala kwenye kitanda cha hospitali. Huku mhudumu wa afya akiwa amevalia mavazi maalum ya kujikinga anamuhudumia. Mashine za matibabu zinazofuatilia hali ya mgonjwa na kumsaidia kupumua, ziimewekwa karibu na kitanda. Eneo lote linaoekana kuwa chumba cha uangalizi maalum.

Katika mkusanyiko huu, watu wengi wamekusanyika barabarani wakishika mabango marefu yanayohimiza umuhimu wa afya ya macho. Mabango hayo yana ujumbe kama your eyes na world sight day ikionyesha tukio la uhamasishaji wa afya.

Mwanamke na wasichana wawili wameketi nje, mwanamke aliyevaa barakoa anawapa wasichana ngio za ndani zenye michoro mbali mbali. Wasichana wanaonekana wakifurahia na wameshikilia bidhaa walizopewa.

Kuna mwanamke aliyevaa shati la kijani lililoandikwa Community Health Volunteer ,anaonekana amebeba mtoto mdogo ambaye mkono wake umebandikwa bendeji ,inaashiria huduma ya afya ya jamii.

Kliniki ya simu iliyoandikwa beyond zero mobile clinic ikiwa imeegeshwa . Inaonekana. Watu, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, wamepangwa foleni wakisubiri huduma.

Iko kliniki ya rununu ya Beyond Zero. Imesimama kwenye zulia jekundu nje ya jengo. Mwananke amevalia nguo za kitamaduni za kifrika, anashuka ngazi kutoka kwenye kliniki akishikwa mkono na mwanaume.

Mwanamke aliyevalia glavu anachukua sampuli ya damu kutoka kwenye kidole cha mwanaume aliyeketi. Wote wawili wameketi kwenye viti vya bluu nje, huku watu wengine wakisubiri nyuma yao. Shughuli hii inaonekana kuwa ya uchunguzi wa afya.

Hili linaonekana kuwa gari jeupe lenye nembo ya mobile clinic na jina Beth Mugo cancer foundation limeandikwa kwa herufi kubwa. Kwenye gari kuna pia alama ya utepe wa bluu ikionyesha msaada wa saratani.

Kuna gari kubwa jeupe, linaloonekana kama kliniki ya simu. Limeegeshwa kwenye eneo la wazi. Kwenye upande wake kuna alama ya msalaba wa buluu, na maandishi yanayosomeka Beyond Zero .

Kliniki ya rununu ya Beyond Zero Mobile Clinic imesimama nje ikiwa tayari kutoa huduma. Kundi la watu limesimama mbele ya gari hilo, huku wanawake wengine wakiwa wamekaa kwenye viti vya plastiki nyuma. Watu wanaonekana wakijisajili au wakisuburi kupokea huduma za afya.

Kuna meno ya binadamu yakiwa yamefunguka ikionyesha ufizi wenye afya na meno safi. Chombo cha kisasa cha kijani kinatumika kwenye jino moja pengine kwa ajili ya matibabu au usafishaji.

Tunaona madaktari wawili wote wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji na barakoa. Mmoja ana miwani maalum ya kukuza na anaonekana akifanya matibabu mdomoni mwa mgonjwa. Yule mwengine anamsaidia na vifaa vya matibabu vimepangwa karibu nao.

Kunaonekana watu kadhaa, wakiwemo wanaume na wanawake, wengi wao wakiwa wamevaa fulana za njano zinazong’aa. Baadhi ya watu wana kofia ngumu za ujenzi. Wote wamesimama nje, inaonekana wako kwenye eneo la ujenzi.

Katika eneo lililoadhiriwa na moto mwanaume ameketi kwenye kifusi akionekana mnyonge na mwenye huzuni. Ameshikilia kitu chekundu. Nyumba za mabati zimeharibika vibaya na mabaki ya moto yanaonekana chini. Watu wengine wamekusanyika nyuma wakitazama uharibifu.

Kuna watu kadhaa wakiwa wamevaa fulana za rangi ya chungwa wakitembea katika eneo lenye mimea michache na uchafu. Nyuma yao kuna majengo yanayoonekana kuwa yameathirika . Eneo lote linaonekana kama limekumbwa na mafuriko au tatizo lingine la kimazingira.

Hapa kuna gari la wagonjwa jeupe, lenye mistari miekundu na nyeusi, likionyesha huduma za dharura za matibabu. Magari hayo yana taa nyekundu, zinazomulika juu ya paa na nembo ya msalaba mwekundu. Maneno emergency medical services yameandikwa wazi kwenye upande wake.

Watu wanapita kwenye maji yaliyotuama barabarani . Inaonekana kuna mafuriko au maji mengi yaliyosababishwa na mvua kubwa. Baadhi ya watu wamebeba vitu na majengo yanaonekana kwa mbali.

Gari jeupe la magurudumu manne likiwa na nembo ya shirika la msalaba mwekundu, linaonekana likiendeshwa barabarani. Bendera nyeupe, yenye msalaba mwekundu inapepea juu ya gari. Nyuma yake, jengo lina jina Genesis Hotel & Lodgings, likionyesha eneo.

Majengo yamefunikwa na maji mengi ya kahawia, yakionyesha mafuriko makubwa. Waokoaji wanne, wakiwa wamevalia fulana za kuogelea, wanasaidia kuokoa watu kutoka kwenye maji. Mmoja wa waokoaji, amembeba mtu begani mwake, akivuka maji.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya mabango katika hafla ya ndani. Wakishiriki katika shindano la kutoa misaada ya kwanza. Mwanaume mmoja anamkabidhi cheti mshiriki mwingine ambaye anaonekana akipokea tuzo.

Inaonekana eneo kubwa la ardhi lililokatwa miti . Shina kubwa la mti lililokatwa linaonekana mbele. Nyuma, kuna safu ya miti iliyobaki ikionyesha uharibifu wa misitu.

Kituo cha kunawa mikono kilicho tengenezwa kwa ndoo za kijani kinatumika. Mwanamke mmoja amebeba mtoto mdogo ambaye ananawa mikono yake kwenye beseni. Mwanamke mwingine ananawa mikono yake pia, na wote wamevaa barakoa.

Ndani ya duka la dawa au kliniki, kuna rafu zilizojaa dawa na bidhaa za afya pande zote. Mtu mmoja ameketi kwenye meza akionekana akifanya kazi. Sakafu ina vigae vyenye muundo wa marumaru.

Chupa kubwa nyeupe yenye mpini imewekwa. Juu yake, lebo ina maandishi Faholo Formalin. Imetaja matumizi yake kama vile kuhifadhi sampuli za tishu na kwa matumizi ya maabara na mifugo.

Hapa kuna vifaa vya matibabu ikiwemo sanduku na glavu na chupa kadhaa za maji. Vyombo vya plastiki vilivyo jaa sampuli nyeupe vimepangwa vizuri. Kuna pia chupa mbili zilizo wazi karibu na sanduku la glovu. Inaonekana kama chumba cha matibabu au maabara.

Viti viwili vya magurudumu vimeegeshwa kando ya ukuta wenye mimea ya kijani kibichi. Karibu navyo, kuna kitanda cha wagonjwa kilicho cha magurudumu, kikiashiria vifaa vya hospitali au kituo cha afya.

Kiti cha magurudumu kipya chenye fremu ya chuma inayong'aa kinaonyeshwa wazi. Kina viti vya rangi nyeusi na bluu na sehemu za kushikilia mikono zimefunikwa kwa plastiki. Magurudumu makubwa ya nyuma na madogo ya mbele yamepangwa tayari kwa matumizi.

Mwanamke amevaa sare za matibabu na ana barakoa akionekana akifanya kazi au kuandika kitu. Ana nywele zilizofungwa juu na ameketi karibu na kiti cheusi. Inaonekana yuko katika mazingira ya hospitali au kliniki.

Kuna paketi mbili za dawa za ibex capsules zikiwa zimewekwa moja juu ya nyingine . Zimetengenezwa na kampuni ya sanofi na zimetajwa kuwa ni kwa ajili ya kutuliza maumivu.

Sanduku la dawa la rangi ya ua ridi na nyeupe linaonekana likiwa na jina CALPOL Suspension . Limeandikwa kwa herufi kubwa. Maelezo juu ya maumivu na homa inayotibu yametajwa ikiwemo maumivu ya sikio na homa. Pia inaonyesha kuwa inafaa kwa watoto wenye umri wa mwezi mmoja na zaidi.

Mtoto mchanga anapewa matone ya dawa mdomoni na mkononi mtu mzima unaonekana. Mtoto amelala mikononi mwa mwanamke labda mama Yake ambaye anaonekana akiwa na uangalifu inaashiria chanjo ya mdomo au utoaji wa dawa kwa watoto wachanga .

Katika picha watu kadhaa wanajitolea kusafisha eneo. Mwanamke mmoja amevalia kofia na glavu akikusanya uchafu kwenye mfuko mweusi. Mtoto mdogo pia anashiriki, akivalia barakoa na fulana nyeupe, kuashiria umuhimu wa ushirikiano wa jamii katika maswala ya usafi.

Mtaalamu wa afya amevaa glavu na vazi la kinga. Anatoa sindano kwenye mkono wa mtu. Mtu anayepokea sindano amevaa nguo yenye maua. Inaonekana kuwa ni wakati wa chanjo au kudunga dawa.

Muuguzi amevaa barakoa akimpatia mtoto mchanga sindano mguuni. Mtoto analia na amelala kwenye mikono ya mwanamke , labda mama yake. Inaonekana kama tukio la chanjo au matibabu katika kituo cha afya.

Lango hili lina fremu nyeusi na nyekundu likiwa na wavu nyeusi ulioshikilia imara. Inaonekana kuwa goli la mpira wa miguu likiwa limetengenezwa kwa chuma. Muundo wake rais unaonyesha unaweza kutumika kwa mazoezi au michezo midogo.

Mchezaji wa mpira ya kikapu. Amevaa jezi ya zambarau na njano na amkeaa chini ya uwanja. Anaonekana akishika mguu wake kana kwamba ana maumivu au ananyoosha. Goti lake lina pedi ya njano. Watazamaji wanaonekana wakiwa wamekaa nyuma yake.

Mweneshaji baiskeli wa mlimani, anaonekana ameketi chini akiwa ameshika goti lake. Ishara kwamba labda ameumia au amechoka baada ya kuanguka. Baiskeli yake imelala kando yake, kwenye njia yenye mawe na udongo.

Kuna mmea wenye majani mabichi mengi na marumaru yaliyorundikana nyuma. Jua linaangazia majani hayo na kuyafanya yang'ae kidogo . Nyasi zingine na miti midogo vinaonekana kwa umbali.

Mmea wenye majani mabichi unajitokeza katikati ya mimea mingine. Majani yanaonekana machanga na yenye afya yakinyooka kuelekea angani. Mandhari nyuma yana mimea mingi na anga ya bluu. Inaonyesha ukuaji wa mimea shambani au bustani.

Mashamba yamefunikwa na majani mengi ya kijani kibichi. Mimea inaonekana kuwa na afya na kukua vizuri ikiunda pazia nene la kijani. Kuna dalilil za mimea mingine nyuma ikionyesha bustani au eneo la kilimo.

Katika mkusanyiko huu, kuna majani makubwa ya kijani kibichi yenye mishipa iliyojitokeza yanayofanana na mimea ya maboga au matango. Jani moja lina rangi isiyo sawa likiwa na madoa meupe au rangi isiyokolea.

Mti mkubwa wenye matawi mengi umesimama wima ukiwa, umejaa majani mabichi. Vumi lake linaonekana kua na ukali na maumbo tofauti. Anga la blue linaonekana kupitia matawi na mimea mingine midogo imekuwa chini yake.

Majani marefu ya kijani kibichi yamesimama wima yakipokea mwanga wa jua unaopenya kati ya matawi. Nyuma yake, mimea mingi yenye majani mabichi imejaa eneo lote. Hali ya hewa inaonekana kuwa na jua kali, likileta mwangaza kwenye majani.